Huyu ni mwanamke ambaye ako katika shamba lake, anafanya ukulima. Ameinama unaonekana labda katika harakati ya kutoa vitu. Pia kuna kona ambayo iko na mahindi ambayo inaonekana kuwa bado ni mchanga.

Huku ni kwenye zizi la ng'ombe, ambako kuna wanaume wawili, mmoja akiwa anaonekana anashughulikia ng'ombe, labda kuosha n kuna mwingine aambaye anamsaidia kunyunyizia maji, huku mwenye ananyunyuzia amesimama kando yake.

Hapa ni kwenye shamba ama eneo la kufanyia ukulima wa ndizi. Kuna ndizi ambazo zimepandwa kwenye eneo hili. Kuna mgomba za ndizi ambazo zinaonekana kuwa, ziko chini na pia kuna matawi zinaonekana kuwa zimekatwa na ziko chini na zimekauka. Pia kuna ndizi mchanga na zingine za kukuliwa ingali ziko mbichi.

Mwanamke anatoa sindano kwa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mamake. Aliyevaa kofia ya rangi ya kijani na michoro. Sindano inaonekana ikizingiwa kwenye mkono wa mtoto. Kwa nyuma kuna meza ya mbao yenye saduku na manjano yenye maandishi Konjac Safety Box na vifaa vingine vya matibabu. Watu wengine na mandhari ya kijani vinaonekana.

Hili ndiyo soko ambapo kuna mwanaume ambaye aliyeonekana kuwa anabeba kungu la ndizi kutoka kwenye gari huku akiweka pamoja, pia kuna mtu ambaye sura yake haionekani vuzuri huku akiwa amejifunga leso.